Mashine za kisasa zinazotumika kutoa huduma za kifedha kwa kutumia kadi ya benki, ambapo kuna skrini kubwa yenye vitufe vya kubonyeza na sehemu ya kuingizia kadi ya benki.

Vijana wawili waliyevalia mavazi ya kuwa pendezesha, wakiwa wamesimama nje ya jengo kubwa la banki ya "EQUITY", likiwa na madirisha makubwa yenye vioo. Pamoja na matangazo yanayo onyesha huduma zinazo tolewa kama vile kutuma pesa kupokea pesa au kununua bidhaa.

Bango kubwa la tangazo ikionyesha picha ya mdada akiwa ameshikilia pesa, pamoja na maandishi yanayoeleza huduma zitolewazo na benki ya Absa, kama vile kutoa pesa kuweka pesa, kulipia bidhaa, na kadhalika.

Kijana akiwa ameketi, mwenye uso wa furaha, akiwa ameshikilia simu janja inayomuwezesha kuweza kupata huduma za kifedha kupitia benki ya 'EcoBank'

Mazingira ya baa yenye meza refu yenye kopo la maua, ukutani kukiwa na picha yenye ndege mzuri, inayotoa uuzaji wa vinywaji mbalimbali, ikiwemo vilevi au pombe ziliizopangiliwa katika rafu iliyoko ukutani na vingine vikihifadhiwa katika majokofu.

Kundi la wanawake wakiwa katika mazingira ya baa, wakiwa wameketi katika meza kubwa iliyo na vinywaji au vilevi vya aina mbalimbali. Vinywaji vingine vikiwa vimehifadhiwa katika majokofu, ili visiweze kuharibika au ili vipate ubaridi.

Mkusanyiko wa watu wengi wakiwa wanapata vinywaji vya aina mbalimbali, vikiwemo vilevi katika mazingira ya baa. Kukiwa na sehemu yenye vyombo vya muziki, pamoja na mikrofoni kwa ajili ya kutangazia watu.

Magari ya aina moja yenye rangi nyeupe, yakiwa yamepangwaa katika mistari miwili ilinyooka, kwenye eneo kubwa lililozungushiwa uzio wa ukuta na wavu. Magari hayo yanauzwa kwa ajili ya biashara.

Wauzaji wa magari ya rangi na aina tofauti yenye uwezo wa kubeba watu wanne yakiwa yameegeshwa katika eneo kubwa sehemu ya maegesho ya magari hayo.

Magari ya rangi nyeupe ya aina mbalimbali yakiwa yameegeshwa katika maegesho ya magari nje ya jengo kubwa yakiwa tayari kwa mauzo au kwaajili ya biashara

Eneo lenye uwazi wa kutosha ambalo linalotumika katika utengenezaji wa magari, ya aina mbalimbali ambayo yameharibika au kupata ajali.

Gari la rangi jeusi likiwa, limeegeshwa nje ya jengo refu lenye mwanga wa kutosha pamoja na madirisha ya vioo, juu kukiwa na bango linaloonyesha jina la Nissani ambao ni aina ya gari.

Mashine ya kisasa inayotumia nishati ya umeme, ili kuwezakufanya kazi ya kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo, hutiririsha maziwa.

Mteja akiwa amesimama nje ya dirisha dogo la duka, linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo ambayo ni ng'ombe.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kwa mteja aliyesimama nje ya kibanda hicho akisubiri kupatiwa huduma hiyo.

Muhudumu aliyevaa koti la mikono mirefu la rangi nyeupe akiwa ndani ya jengo au duka akimimina maziwa kutoka katika jagi na kuweka katika kikombe cha mteja aliyesimama katika dirisha dogo nje ya duka hilo.

Vijana wa kiume wakiwa nje ya duka kubwa wakiegemea meza refu iliyo tengenezwa kwa mbao na vioo, yakionekana makopo au madumu yaliyotumika kuhifadhi maziwa, wakisubiri kupatiwa huduma hio ya uuzaji wa maziwa.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, kupitia dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja, pembeni ikiwa na skrini ya kidigitari yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa mteja anachohitaji.

Kibanda kidogo chenye mlango mpana, uliotengenezwa kwa kutumia chuma. Ndani kukiwa na meza pamoja na madumu yenye maziwa yanayouzwa, pamoja na bidhaa nyingine kama vile, mayai au keki.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya kibanda kidogo, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe, huku mwingine akiwa ameshikilia kikombe, akinywa maziwa hayo.

Duka dogo linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, akionekana kijana akimimina maziwa kutoka katika dumu na kuwekwa kwenye kikombe. Huku mezani kukiwa na vitafunwa vya aina mbalimbali kama maandazi, vitumbua pamoja na mayai.

Mama akiwa ananuna maziwa kutoka katika mashine ya kisasa yenye dirisha dogo inayotiririsha maziwa katika dumu, pamoja na vitufe vyenye namba akiingiza ujazo au kiasi cha maziwa anayohitaji.

Wateja wakiwa wamesimama nje ya duka kubwa lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, wakiwa wanasubiri kupatiwa huduma wauuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo.

Duka kubwa lenye milango mipana iliyotengenezwa kwa kutumia vioo, lenye bango la rangi nyekundu kwa juu, lenye jina Tamu, pamoja na picha mbalimbali za mnyama ng'ombe akiwa anakula majani.

Mashine za kisasa zinazotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa, nje kukiwa na picha ya mtoto mdogo akishikilia kikombe na kunywa maziwa.

Kijna wa kiume aliyevaa shati jeupe la mikono mirefu, akiwa anakinga maziwa kwenye kikombe, kutoka katika bomba lenye kidirisha kidogo la mashine kubwa ambayo hutoa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Jengo kubwa la ghorofa mbili, lenye maduka yenye milango na madirisha yaliyotengenezwa kwa kutumia chuma, yanayotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zinazotokana na mifugo, kama vile; maziwa, mayai au nyama.

Mashine ya kisasa ambayo iliyotengenezwa kwa ajili ya kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha hayo kwenda katika chombo cha mteja.

Duka dogo lenye mlango mpana linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa yaliyohifadhiwa katika makopo na kupangiliwa katika rafu za ukutani, pamoja na meza kubwa iliyopo karibu na mlango.

.Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kutoka katika dirisha dogo lenye bomba ambalo huchururisha maziwa kwenye chombo cha mteja, pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo.

Kijana wa kike aliyevaa koti la rangi nyeupe pamoja na kofia kichwani akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Mteja akiwa amesimama mbele ya mashine ya kisasa inayotoa huduma ya maziwa, katika dirisha dogo lenye bomba yanayotiririsha maziwa, pamoja na skrini ya kidigitali yenye vitufe, vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza ujazo au kiasi cha maziwa anayohitaji.

Duka dogo ambalo ndani yake limehifadhi mashine ya kisasa, inayotumika katika uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo, lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa katika chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirsha dogo, lenye jagi pamoja na bomba, ambalo hutiririsha maziwa, pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo huingiza kiasi cha maziwa unachohitaji.

Mashine ya kisasa, iliyowekwa katika kona ya chumba yenye dirisha dogo, ambalo hutoa huduma ya utiririshaji wa maziwa katika jagi, pembeni kukiwa na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuweka kiasi au ujazo wa maziwa mteja anayohitaji.

Mteja akiwa amesimama nje ya dirisha dogo, la duka kubwa ambalo linatoa uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo, ambaye ni ng'ombe.

Mashine ya kisasa inayojihusishaa na uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye ambalo hutirirsha maziwa na pembeni kukiwa na skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo huingiza kiasi cha maziwa unayohitaji.

Duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa maziwa safi, yaliyohifadhiwa katika pakti zilizotengenezwa kwa kutumia karatasi ngumu, na kupangiliwa katika rafu zilizopo ukutani. Kukiwa na mtoto mdogo, anayechagua bidhaa hizo.

Mteja wa kike akimbeba mtoto mgongoni na wakiume akiwa ameshikilia baiskeli, wamesimama nje ya kibanda kidogo kilihotengenezwa kwa kutumia chuma, wakisubiri kupatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Duka dogo lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani kukiwa na mashine inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pamoja na bidhaa zingine zitokanazo na mifugo kama vile mayai.

Duka dogo lililotengenezwa kwa kutumia vioo, linalotoa huduma ya uuzaji wa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe, kukiwa na picha zilizobandikwa katika vioo pamoja na maziwa yakiwa kwenye kikombe.

Kijana wa kiume akiwa ndani ya kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa chuma, akisubiri wateja ili awape huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na ng'ombe.

Kifaa cha kisasa kinachotumika kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa katika dirisha dogo, likiwa limepambwa kwa picha mbalimbali, ikiwemo picha ya ng'ombe anayekula majani pamoja na glasi iliyojaa maziwa.

Kibanda kidogo kilichotengenezwa kwa kutumia mbao na madirisha ya vioo, kinachotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa zitokanazo na mifugo kama vile mayai, pamoja na maziwa.

Mteja akiwa anaingia ndani ya kibanda kidogo, kinachotoa huduma ya uuzaji wa maziwa safi, nje kukiwa na maandishi ambayo yameandikwa mashine ya maziwa.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na skrini yenye vitufe vya namba inayotumika kuingiza kiasi cha maziwa mteja anachokohitaji.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme, ili kuweza kutoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa na kuwekwa katika chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotumia umeme kufanya kazi ikitoa huduma ya uuzaji wa maziwa kupitia katika dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa kwenye chombo cha mteja.

Mashine ya kisasa inayotoa huduma ya uuzaji wa maziwa, pasipokuwa na muhudumu bali kutumia dirisha dogo lenye bomba linalotiririsha maziwa na, skrini ya kidigitali yenye vitufe vyenye namba, ambavyo hutumika kuingiza ujazo mteja anaouhitaji.

Mhudumu akiwa ndani ya duka dogo akitoa huduma ya uuzaji wa maziwa, kwa kumimina maziwa kutoka kwemye jagi na kuweka katika dumu la mteja ndani kukiwa na jokofu la rangi jeupe kwa ajili ya kuhifadhia maziwa hayo yasiweze kuharibika.

Mashine ya kisasa imetumika kuhifadhia maziwa pamoja na uuzaji wa maziwa, yenye dirisha kidogo ambalo kina bomba linalo tiririsha maziwa. Pembeni kukiwa na skrini ya kidijitali yenye vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa.

Mhudumu alievaa kofia na koti la rangi jeupe lenye urefu unaofika usawa wa magoti, akiwa anatoa huduma ya uuzaji wa maziwa yatokanayo na mifugo kama vile ng'ombe, duka hilo huitwa "LOSIAN".

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa, yenye kidirisha kidogo ambacho kina bomba linalotiririsha maziwa, pamoja na vitufe vyenye namba ambavyo hutumika kuingiza kiasi cha maziwa, mteja anayehitaji.

Mashine ya kisasa inayotumika katika uuzaji wa maziwa ikiwa ndani ya chumba chenye sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, mashine hiyo ina dirisha dogo lenye bomba ambalo hutiririsha maziwa.

Duka lililopakwa rangi nyeupe, likiwa na mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani yake kukiwa na wateja wa rika tofauti, wakiwa wanapatiwa huduma ya uuzaji wa maziwa.

Duka lenye mlango mpana uliotengenezwa kwa kutumia chuma, ndani yake kukiwa na majokofu yanayotumika kuhifadhia maziwa, ambayo huuzwa kwa wateja wa aina zote.

Uuzaji wa seti za makochi, yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, magodoro pamoja na vitambaa vyeupe, ikiwa na mito midogo kwa ajili ya kuegemea, ndani ya chumba kikubwa, tayari kwa ajili ya mauzo.

Chumba kizuri na kisafi kinachouza vitu vya samani, ikiwa ni pamoja na vitanda vyenye rangi za aina mbalimbali, vikiwa na magodoro yaliyotandikwa mashuka meupe pamoja na mito kwa ajili ya kulalia.

Meza ndogo ya pembe nne iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, na kupakwa rangi ya kahawia iliyong'aa, inayotumika kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo. Ikiwa imezungukwa na viti sita, na kuwekwa nje tayari kwa uuzaji.

Viti vya samani vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, ambavyo vimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa, vinavyotumika mara nyingi na wazee.

Viti vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, vikiwa vimepakwa rangi ya kahawia inayong'aa vikitumika sana sana na wazee.

Kitanda kizuri kilichotengenezwa kwa ustadi mkubwa wa kutumia mbao, kikiwa pamoja na chaga zake, kilichopakwa rangi ya kahawia inayong'aa tayari kwa ajili ya mauzo.

Kibanda kidogo ambacho hutoa huduma ya uuzaji wa vitu vya samani kama vile; seti za masofa yenye vitambaa vya rangi tofautitofauti, makabati ya kuhifadhia nguo pamoja na rafu zilizotengenezwa kwa kutumia mbao.

Meza nzuri iliyotengenezwa katika muundo wa duara, kwa ajili ya kulia chakula na matumizi mengineyo, pamoja na viti vinne vilivyoizunguka, vilivyotengenezwa pia kwa kutumia mbao na kupakwa rangi inayong'aa.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao na kuwekwa vitambaa, vyenye rangi za aina mbalimbali, ikiwa na pamoja na viti meza na vitanda vyenye magodoro yaliotandikwa mashuka meupe.

Vitu vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, vikiwa vimwekwa nje kwa ajili ya kuuzwa, ikiwemo meza ndogo kwa ajili ya chakula, stuli au vigoda kwa ajili ya kukalia pamoja na makochi yenye mito na vitambaa vya rangi nyeusi.

Duka kubwa na la kisasa linalo uza bidhaa mbalimbali zilizotengezwa kwa kutumia mbao ikiwemo meza kwajili ya chakula, makabati madogo yenye madroo, makochi ya kisasa ya kukalia yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi aina mbalimbali.

Sehemu kubwa yenye mwanga wa kutosha pamoja na urembo unaovutia, unaotoa huduma ya uuzaji wa fito vya samani, kama vile meza pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia vitambaa vya rangi za aina mbalimbali ikiwa na mito ya kuegemea.

Dukakubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa nyingi zilizofungwa kwa juu, linalouza vitanda vilivyotengenezwa kwa mbao; vyenye magodoro yaliyotandikwa kwa kutumia mashuka ya rangi nyeupe pamoja na mito mizuri kwa ajili ya kuegemea.

Fundi seremala akiwa anaranda mbao kwa ajili ya kutengeneza vifaa vya aina mbalimbali ikiwemo: makabati, viti au meza kwa ajili ya chakula.

Seti za masofa zilizotengenezwa vizuri kwa kutumia ustadi mkubwa wa mbao, magodoro pamoja na vitambaa vya rangi za aina tofautitofauti, vikiwa na mito na kupangwa katika eneo kubwa tayari kwa mauzo.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha lililofanyiwa usafi vizuri , ambayo uuza vitu vya samani kama vile meza pamoja na seti za masofa yaliyotengenezwa kwa kutumia mbao, godoro na vitambaa vya rangi tofautitofauti.

Vitu vya samani vilivotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa ni pamoja na meza ndogo, makochi yenye magodoro na vitambaa vya rangi ya bluu. Vikiwa na mito yake vimepangwa nje kwa ajili ya mauzo.

Sehemu kubwa yenye samani za aina mbalimbali zilizotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwemo meza ndogo kwa ajili ya chakula na matumizi mengineyo pamoja na masofa yaliyotengenezwa kwa magodoro na vitambaa vizuri vyenye rangi zinazong'aa.

Meza yenye muundo wa duara iliyotengenezwa kwa kutumia mbao, kwa ajili ya matumizi ya kulia chakula au matumizi mengineyo, yenye uwezo wa kukaliwa na watu wanne; ipo tayari kwa ajili ya kuuzwa

Vitanda viwili vilivyotengenezwa kwa kuunganishwa kimoja, kikiwa juu na kingine kikiwa chini pamoja na ngazi, iliyotengenezwa inayomsaidia mtumiaji kupanda katika kitanda cha juu.

Makochi ya kisasa yaliyotengezwa kwa kutumia mbao, magodoro na vitambaa vya rangi aina mbalimbali vikiwa pamoja na mito ndani ya eneo kubwa ambalo hutumika kiuzia makochi hayo.

Vitu vya thamani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao, ikiwa ni pamoja na meza ndogo kwajili ya chakula, pamoja na makochi yaliyotengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vyeupe.

Vitu mbalimbali vya samani vilivyotengenezwa kwa kutumia mbao vikiwa tayari kwa mauzo ikiwa ni pamoja na meza ndogo yenye mapambo, pamoja na madroo pamoja na viti ambavyo vimetengenezwa kwa kutumia magodoro na vitambaa vya rangi nyeusi.

Mazingira ya mapokezi ya hoteli ya kisasa, iliyo na maua mazuri, taa zilizofungwa juu zinazotoa mwanga wa kutosha, meza ndogo pamoja na viti vya kukalia wakati wa kusuburi huduma, pia picha mbalimbali zilizotundikwa ukutani.

Jengo kubwa la mapokezi ya hoteli yenye meza ndogo iliyo na maua juu yake pamoja na viti vya kukalia vyenye mito, pembeni kukiwa na urembo au vinyago vilivyochongwa na kuvalishwa mashuka ya kimasaai kumaanisha utamaduni wa kabila hiyo.

Mteja akiwa amesimama katika sehemu ya mapokezi ya hoteli, akihudumiwa na mhudumu aliyeveaa koti la rangi nyekundu, ndani kukiwa na maua, ambayo hurembesha sehemu hiyo.

Mfanya biashara akiwa katika mazingira ya sokoni, akitoa huduma ya uuzaji wa nyanya kwa wateja waliosimama mbele ya meza ndogo, ambayo ina bidhaa hizo akiziweka katika mfuko kwa ajili ya kuwapatia.

Wafanyabiashara pamoja na wanunuzi wakiwa katika mazingira ya masoko, wakifanya biashara ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, kama vile viazi vilivyo pangwa katika ndoo, pamoja na nyanya zilizopo juu ya makreti, na karoti zilizopangiliwa katika makundi.

Mama akiwa ameketi katika genge la mazingira ya sokoni akiwa anauza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mapishi kama vile; nyanya, pilipili, vitunguu, viazi, maharage na kadhalika.

Mkusanyiko wa watu wa jinsia na rika tofauti, wakiwa mazingira ya sokoni, wakifanya manunuzi ya vitu vya aina mbalimbali, na kuvihifadhi katika mifuko pamoja na pochi walizozibeba

Mfanyabiashara wa kike akiwa katika mazingira ya sokoni, akiuza bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya mapishi, zikiwemo karoti, ndizi, nyanya, vitunguu na kadhalika.

Wamama wawili wakiwa katika mazingira ya sokoni wakifanya ununuzi wa bidhaa mbalimbali, zinazotumika katika uandaaji wa chakula kama vile nyanya zilizopangwa katika makundi, karoti, hoho na vitu vingine vingi.

Mfanyabiashara akiwa ameketi sokoni akisoma gazeti pembeni akiwa amezingirwa na bidhaa mbalimbali zinazotumika kwa ajili ya mapishi kama vile nyanya, vitunguu, karoti, viazi pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Wanamama wakiwa wameketi mazingira ya sokoni, wakiuza bidhaa mbalimbali, zikiwemo nyanya za rangi nyekundu zilizoiva vizuri na kuifadhiwa katika vindoo vidogo vya plastiki.

Vijana wawili wakike wakiwa katika mazingira ya sokoni kukiwa na meza iliyo na bidhaa mbalimbali zinazo uzwa kwaajili ya matumizi ya nyumbani au kupikia chakula kamavile nyanya pamoja na matunda kama machungwa, maembe, ndizi mbivu na kadhalika.

Wazee wakike wakiwa sokoni wakifanya mauzo ya bidhaa mbalimbali zinazotumika katika mapishi, kama vile nyanya zilizopo katika mafungu, vitunguu pamoja na mboga za majani.

Mfanyabiashara akiwa ameketi katika soko kubwa, linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya chakula, ikiwa ni pamoja na vitunguu, karoti, nyanya pamoja na matunda ya aina mbalimbali.

Simu janja yenye uwezo wa kutoa huduma za kifedha, kupita pesa pal au kadi ya benki ya viza, ikionekana pesa imetumwa kikamilifu kiasi cha shilingi elfu hamsinini za kenya.

Mazingira yenye jengo kubwa la ghorofa mbili, pamoja na maduka yanayotoa huduma ya bidhaa mbalimbali, moja wapo ikiwemo duka linalotoa huduma za kifedha, kupitia simu ya mkononi kama vile kutoa pesa ama kutuma pesa, kuangalia salio, kununulia bidhaa mtandaoni na kadhalika.

Mteja pamoja na muuzaji, wakiwa katika mazingira ya nyumbani, upande wa jikoni, kukionekana dirisha dogo, makabati kwa ajili ya kuhifadhia vyombo, majiko, meza pamoja na viti. Wakiwa wanafanya ukaguzi, ili kupangisha au kununua nyumba hiyo.

Kijana wa kiume aliyevaa suti pamoja na shati jeupe, akiwa ndani ya chumba kikubwa chenye milango ya vioo pasipo kuwa na kitu chochote ndani, ikionyesha kuwa nyumba hiyo ipo kwa ajili ya mauzo au kwa ajili ya kupangishwa.

Jengo kubwa la ghorofa likiwa katika hatua za utengenezaji, lenye vyumba vingi ambavyo hutolewa kwa ajili ya kupangishwa au kwa ajili ya ofisi za biashara.

Nyumba kubwa, nzuri na mpya yenye ghorofa tatu, yenye madirisha yaliyotengenezwa kwa vioo, ikiwa na geti la rangi nyeupe iliyotengenezwa kwa kutumia chuma, ikiwa tayari kwa kupangishwa au kuuzwa.

Duka kubwa linalouza nguo za wanaume, ikiwa ni pamoja na suruali zenye rangi za aina mbalimbali, zilizoning'inizwa katika rafu ya chuma pamoja na mashati yaliyopangwa mezani, ikiwa na kibao kinachoonyesha punguzo la bei.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utoanao na taa zilizofungwa juu, linalouza nguo za wanaume. Ikiwa ni pamoja na makoti, mashati ya mikono mirefu pamoja na suruali za rangi za aina mbali mbali.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu linalotoa huduma ya uuzaji wa nguo zikiwa ni pamoja na mashati yaliyotundikwa, suruali zilizopo katika rafu za ukutani pamoja na masweta yaliyoko juu ya meza ya mbao.

Duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, ikiwemo nguo za watoto wadogo wa jinsia ya kike, chini ya umri wa miaka saba; ambazo ni sketi, gauni, na mashati.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, sakafu iliyotengenezwa kwa kutumia vigae, linalouza nguo za aina mbalimbali, yakiwemo makoti yaliyopangiliwa katika rafu za ukutani, pamoja na mashati yaliyofungwa katika mifuko ya plastiki.

Duka kubwa na la kisasa lenye mwanga wa kutosha sakafu safi yenye vigae, linalotoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo nguo za wavulana ikiwa ni pamoja na mashati yaliyokunjwa vizuri pamoja na makoti ya suti yaliyoning’inizwa katika rafu zilizopo ukutani.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha utokanao na taa zilizofungwa juu, likiwa na sakafu iliyotengenezwa kwa vigae, linalotoa huduma ya uuzaji wa nguo za aina mbalimbali, ikiwemo: magauni, sketi, masweta; yaliyoning'inizwa katika chuma fupi.

Duka kubwa na la kisasa linalotoa huduma ya uuzaji mbalimbali, ikiwemo viatu vya wanaume vyenye rangi na ukubwa tofauti vilivyotengenezwa kwa kutumia ngozi.

Duka kubwa na la kisasa, lenye mwanga wa kutosha utokanao taa zilizofungwa juu, likiwa na sakafu safi iliyotengenezwa kwa vigae, linalotoa huduma za bidhaa mbalimbali kama vile: asali zilipo kwenye makopo, soda au juisi, karanga, mchele na vyakula vinginevyo.

Duka kubwa na la kisasa lenye taa nzuri, zinazotoa mwanga sakafu safi, zilizotengenezwa kwa vigae pamoja na rafu zilizopangilia bidhaa mabalimbali kama vile vinywaji au vilevi pamoja na vitafunwa.

Duka kubwa lenye milango mipana miwili lenye jina la "portmart" lililochapishwa kwenye bango na kubandikwa, juu likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali zinazohitajika katika mahitaji ya kila siku ya mwanadamu.

Duka kubwa linalotoa huduma ya uuzaji wa matunda pamoja na mboga za majani zilizohifadhiwa katika makreti ya mbao, ikiwa ni pamoja na: nyanya, viazi, karoti, mananasi, tikiti maji, machungwa na kadhalika.

Duka kubwa lenye mwanga wa kutosha, sakafu liliotengenezwa kwa kutumia vigae, likiwa linatoa huduma ya uuzaji wa bidhaa mbalimbali, ikiwemo miswaki kwa ajili ya kusafisha meno pamoja na dawa za meno zilizopangiliwa vizuri katika maboksi na kuwekwa katika rafu zilizopo ukutani.

Duka kubwa na safi linalouza bidhaa mbalimbali kwa ajili ya chakula kama vile maharage, mchele na mahindi yaliyowekwa katika makalai madogo pamoja na matunda kama vile ndizi na mananasi.